Huku ni shuleni huenda ni shule ya chekechea inaonekana na maandishi ambao yamewekwa katika ubao huu wote, Maandishi hayo yanaonyesha jinsi neno ka linaweza kutumika na mwanafuzi ambapo wakati ambapo anazungumza au kuandika.

Mahala ambapo watoto wanachezea kuna bembea ambayo inatumika na watoto kuchezea na imepakwa rangi kadhaa rangi nyekundu na pia rangi nyeupe , pale nyuma kunaonekana miti na pia tairi ambayo zimepangwa.